Tunamuona mtumishi wa umma ambapo inaonekana kwamba yeye anchukua kiapo cha utendakazi wake kabla ya kuchukua hatamu ya uongozi katika ofisi yeyote ile, ni kawaida kwa maafisa wa serikali kichukua hatua hii ili kuapishwa.

Wanafuzi wanapomaliza masomo yao, ama pia wanapoendelea shuleni mara mingi wao ueda kufanya ile ambacho kinaitwa internship ama attachment . Hivyo basi pia Judicial Service Commission inawapatia nafasi hao ili wapate ujunzi kazini.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya ambao wamevalia jezi iliyoandikwa Virgin Atlantic . Yawezekana kuwa hawa ni mashabiki wa raga na wameshabikia timu yetu baada ya kufuzu kwenye mashindano ya kimataifa.

Mashabik wa timu ya Kenya wamejitokeza uwanjani ili kushabikia timu yao maanake wamevalia mavazi yaliyobandikwa yale rangi ya bendera la Kenya. Kunaye moja ambaye amebeba vuvuzela ili kufanya sauti yake isikike zaidi.

Wachezaji katika uwanja wa Nyayo wanamenyana kweli kweli. Wachezaji wa timu ya Kenya na wachezaji wa timu ya Uganda wanashindana. Atakaye imbuka mshindi basi ataenda nyumbani na pesa takirbani milioni ishirini na tano kila moja.

Haufika wakati ambapo unapenda timu yako sana hadi unafualia bendera la taifa kisha mkono wako wa kulia pia unashikilia bendera la taifa unaliinua juu mdomoni mwako ukipiga nduru kweli kweli. Naye aliye nyuma yako anashangaa ni nini inaendelea.

Miaka takriban kumi zilizopita, kulikuwa na chama ya jubilee. Watu wake walikuwa wanavalia nguo za zangi nyekundu, na ilikuwa imeandikwa tuko pamoja, hii ilikuwa kwa siasa ya kenya vyama vya kisiasa wa kenya.

Kunaye mama mmoja, jijini Nairobi, anatambulika sana kwa jina lake mama miradi. Yeye huitwa Milicent Omanga. Yeye anawakilisha wanawake jijini Nairobi na hapa ni umbrella ambayo alipatia wachuuzi sokoni.

Hawa ni watu ambao wamejitokeza ili kutafuta huduma zao kutoka kwa Huduma Center. Nao wafanyakazi wa Huduma Center wamepeleka huduma yao karibu na watu zaidi maanake wametoka ofisini mwao wakaenda uwanjani karibu na watu ili kuwahudumia.

Wachezaji hawa watanzania wanasherehekea kweli kweli baada ya kufunga timu ya Kenya mabao manne kwa nunge. Hapa ni katika uwanja wa Dodoma ambao mchezo huo ilipenyana. Hapa washindi walituzwa milioni laki mia moja.

Watu wawili wametembelea idara ya huduma kenya ambapo kuna mhudumu mmoja anawaongelesha labda kuwaulizia kuhusu huduma zao na kama wataweza kusaidika kuhusu shughuli yao na Posta Pay.

Kuna shabiki mmoja hapa ambaye anapenda mchezo huu sana, yeye amejitokeza kabisa amevalia jezi ambalo imeandikwa Kenya, alafu anapiga mayowe. Nyuma yake kunaye huyu pia ambaye akona firimbi, wote wako katika ile hali ya kusherehekea timu yao.

Hawa ni watu wa Kenya ambao wamejitokeza kuna moja wake amevalia bendera la Kenya. Naye kuna mwingine amevalia jezi la rangi la kijani ambayo kwenye mbele yake imeandikwa jina Kenya Airways.

Watu hawa wameketi kwenye viti katiki ofisi za Huduma Kenya wakingoja kuhudumiwa. Hii ni jambo mzuri maanake watu ambao wamekuja kutafuta huduma watapata nafasi ya kupumzika. Kwa mfano, mama aliyevaa hapo hivo nyuma amemshika mtoto wake.

Watu hawa ni watu walio katika uwanja na kulingana vile ukiwaangalia wao ni mashabiki na bila shaka ni mashabiki wa timu ya Kenya manake wao wamebeba bendera kadhaa. Kunaweza Kuwa kwamba kuna mchuano mchezo unao endelea katika uwanja huu.

Ni katika ofisi za Huduma Kenya Wakenya wamejitokeza ili kupata huduma pale, tunamwona mama huyu aliye mbeleni ameshika mtoto wake na mkononi pia ameshika vitabu maalum, pia kuna mama mmoja anayesonga kutafuta mahali pa kuketi. Mfanyikazi wa huduma ako hapa mbeleni ili kupita na kuulizia kama

Ni katika huduma kenya, siku anbayo kuna shughuli mingi ndiposa wateja wengi wamejitokeza na wao wameweza kuketi pale mwisho tunaona wale waliopanga foleni maana viti vimeisha.

Abby Mwakome tunamuona akiwa hapa akichukua hatamu ya uongozi wake. Hii ni pale ambapo alikuwa anapishwa kama rais wa mahakama ya upeo hapa nchini Kenya. Unaowaangalia kanda yake ni majaji wenzake. Mmoja Zafania Sare rasmi.

Hapa tunaona watu kadhaa hapa mbeleni ambao, wao ni viongozi, na inaonekana wao walikuwa ni magavana, na pia kunao majaji ambao wamevalia sare yao ya kazi. Uenda ni kwamba walikuwa wanapishwa ilikuanza atamu yake ya uongozi.

Kuna kesi ambayo inaendelea hapa mahakamani, ndiposa tunaona mawakili, wakivalia sare zao rasmi wao wanajadiliana hapo kabla ya kutetea kesi yao ya kila moja akitaka kesi yake ajadiliwe.

Mfanyakazi wa serekali anaongelesha watu walio katika huduma center. Watu hawa wanaonekana kuvalia sare na ni kwamba wamevalia sare ya rangi ya nyekundu shati yao na wanasherekea miaka kumi na tano tangu kutengenezwa kwa idara.

ni katika shirika la huduma Kenya ambapo tunaona wateja wengi wamekuja kutafuta huduma na jinsi walivyoketi ni kwamba ni kana kwamba kuna mtu anayewaongelesha maana yake macho yao wameelekeza upande mmoja na wanakaa kusikiza vizuri.

Kina mama wanajaza fomu zao kadhaa na wanampatia huyu mfanyikazi ambaye anakagua ama anawaelezea yale mambo yote ambayo yanahitajika kwenye fomu hizo ili yawe sahihi.

Tunamuona kiongozi wa chama cha ODM ambaye anaitwa Raila Amollo Odinga. Hapo mbeleni kuna mtu ambaye ameshika mkono wake kisha amenyoosha mkono huo kana kwamba anaweelekeza kwa wanahabari ama umati wa watu.

basi ni katika mashindano ya uchezaji wa raga ambapo tunaona mashabiki kadhaa. Mbeleni tunao huyu mmoja ambaye ni mzungu na nyuma tunao wengine ambao ni Waafrika na wengi wamebeba bendera la taifa la Kenya.

Ni siku ya Jumatatu asubuhi umetembelea afisi za Huduma Center. Unapata kwamba hakuna watu wengi. Unaketi pale nyuma, kisha unachomoa simu wako, alafu unaingia kwenye tofauti. Unaanza kuangalia kile ambacho kinaendelea nchini.

Basi ni bomba ya maji ambayo inapita sehemu ambayo pia mto unapita chini yake. Hili limetengenezwa vizuri kusudi ya kubeba maji kupelekea watu wanaoishi upande ule mwingine. Huu ni kazi ya uhandisi wa maji.

Leo nayo hatufanyi kazi ila tunaongeleshwa na mkuu wetu. Sijui kulitokeani lakini wateja wamefungiwa nje, wafanyikazi ndio wameketi ili nao pia washughulikie mahitaji yao. Ni jambo mzuri ili

Ni katika huduma center ambapo tunaona watu wengi hapa hivi wameketi huku wengine wakihudumiwa. Kunao wale ambao wako pale kwa nyuma wao wamepiga foleni ili pia nao wapate nafasi ili wahudumiwe baadaye.

Bi Martha Koome, kabla ya kuwapishwa kuwa jaji mkuu wa mahakama peo lazima alikula kiapo, ndipoa tunaona yeye ameinuwa bibilia ili kunakiri kwamba atatekeleza majukumu yake, bila mapendeleo yeyote na atailinda katiba ya Kenya.

Tunaona kina dada hawa hapo mbeleni wachezaji, kisha kuna huyu mmoja katikati mwenye nywele laini nyeusi, ametabasamu mkononi mwake ameshika simu mkono wa kushoto .Wao ni kana kwamba wanaelezea kitu jinsi walivyoshiriki katika michezo.

Leo katika afisi za Huduma Kenya, basi kuna sherehe, maanake hawa wafanyikazi wa idara hiyo wamekuwa wakifanya kazi zao safi sana, na leo itakuwa ni sherehe ya kusherehekea utendakazi wao mwema.

Tunaona kina dada wawili ambao wanacheza mchezo wa netiboli. Mmoja anavalia sare ya rangi ya jeupe, mwingine anavalia sare ya rangi ya buluu naye ameshikilia mpira katika mkono wake wa kushoto. Mashabiki wameketi pale kando.

Rais wa sasa wa Kenya, William Samoei Ruto, aliapishwa mwaka wa elfu mbili ishini na mbili pale uwanjani Kasarani. Yeye alichukua Biblia akainua juu. Mkono wake mwingine ulikuwa kwa katiba ya Kenya ambayo ilikuwa ameshikiliwa na bibiye Rachel.

Mhudumu mmkja wa huduma kenya na mteja moja ameenda pale kutafta usaidiz, mhudumu wa huduma kenya anamwonyesha kitu flanj mteja huyu kwa komputa lake.

Hawa basi ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia ambao wanasherehekea kuwa na timu ambalo linajulikana sana kama nchini Kenya, na hapa kuna moja mwenzetu hapa ni kana kwamba ako na kiburi kwamba yeye ameshikilia juu kitu ambacho kimeandikwa kwamba sasa wanataka kucheza na timu ya Man City.

Basi tunamuona raisi aliyestaafu Rais Uhuru Kenyetta, bado akiwa kijana mdogo mdogo, kijana barobaro, hili picha lilichukuliwa mwaka wa, elfu mbili na kumi na nne, pale ambapo alianzia kuwa rais.

Wafanyakazi wa huduma kenya mara kwa mara hujadiliana na kushirikiana jinsi ya kutekeleza kazi yao. Ndiposa mara nyingine tunaona wao wakiwa wamesimama ili kujadiliana kuhusu kutenda kazi na vile mambo yatakavyo kuwa.

Mawakili wanapomaliza kufanya masomo yao ya sheria katika vyuo vikuu, baadaye huenda shule maalumu ya sheria nchini Kenya, almaarufu Kenya School of Law. Kisha, unapohitimu hapa, unaenda pale unapata kuhitimu kisha unapewa kubali ya kufanya sheria katika mahakama nchini Kenya.

Wahudumu wa serikali, hasaa inaonekana kwamba ni watu wa huduma kenya wameenda uwanjani, ili kusaidia ama kupatia huduma zao watu wa umma. Watu wengi hapa wametokea na mikononi mwao wamebeba stakabadhi kadhaa.

Basi huyu ni rais wa mahakama ya upeo ambaye anaitwa Bi Martha Koome. Yeye ndio kiongozi wa judiciary pia. Hawa ni majaji waliojitokeza labda wanapeana ujumbe kwa uma na wameita watu wa taarifa kurekodi.

Ni katika uwanja wa Kasarani ambapo tunapata uwanizaji wawili wa timu ya Kogalo na ile mwingine ya timu ya Sofapaka. Katika mechi hii inafadhiliwa na kampuni ya Betika ambayo inafadhili mchezo hii na atakaibuka mshindi anapata tani.

Tunaona watu hapa ambao wako katika hali ya kusherehekea wengi wameshikilia maua na hapa mbele wameshikilia bendera la taifa la Kenya. Inawezekana kwamba kuna wachezaji wametoka nje ya ngambo wameshinda.

Huu ni tarakilishi ambapo kuna mtu anafanya kazi katika kampuni ya Miwasco, na hapa kuna fomu ambayo anaijaza pale ambapo kuna mteja ambayo anataka kufanyiwa ile connection ,sasa anataka kujaza fomu.

Tunaona watu ambao wanajaza fomu, na mwingine pia mwenzake amesimama hapo kando. Mwawanadada ambaye amesimama kando, alafu huyu amechukua vidole vyake ilikuweza pale. Inawezakuwa ni kwamba huyu mwanadada anafanya kutafuta kitambulisho chake.

Wafanyi kazi wa huduma kenya wameenda kwa wananchi ili kupeana huduma zao kwa wannchi wa nje, hapa nje naona ni yule ambaye anapeana huduma za kupata kitambulisho, na hapa kuna mtu aliyesimama mbele labda kufanya ili kutafta kitambulisho chake.

Wanajeshi wa Kenya sio kwamba tu wanapigania taifa hili ama wanalilinda taifa hili. Bali pia wao hushiriki katika michezo kadhaa. Kwa mfano tunawaona hapa mbele ni wachezaji ambao wanakaa kwa wachezaji wa kandanda wamevalia jezi zilizoandikwa KDF.

Unapoenda mahakamani, kunao vitengo maalum, kwa mfano, kuna ile ambayo inaitwa Milimani High Court Civil Division . Hapa ina jukumu ya kushughulikia makesi ya mambo ya kawaida.

Basi tunaona vitambulisho kadhaa, mingi sana takriban alfu moja. Hii yawezakuwa ni chumba la kupeana vyeti hizi vya vitambulisho, na basi vitambulisho hivi vitapelekwa kwa wenyewe iliwachukue.

Katika uwanja ya nyayo ni mechi kali kweli kweki, dhidi ya wachezaji wa golmahia uwanjani wamejaa mashabiki, kweli kweli wao wamejeza viti, takriban watu elfu hamsini wanashabikia timu haya.

Mfanyikazi wa huduma Kenya ameketi mbele ya tarakinishi yake anachotumia kufanya kazi. Kando yake mkono wa kushoto kunayo mtu ambaye amekuja mama ambaye amekuja anatafuta huduma. Hivyo basi anaonyeshwa kile ambacho kinaonyesha kwenye tarakilishi hiki.

ni kazi yao huduma Kenya wakiwa kazini wao wote wamevalia barakoa. Aidha ni kujikinga dhidi ya maambukizi yoyote kutoka kwa wateja wanaoenda pale kutafuta huduma. Pia wao wanatumia tarakilishi ili kufanikisha utendakazi.

Hawa watu kina baba kuingia hapa wanajaza fomu yao kwa meza. Pale mbele meza iliyo mbele tunaona pia kina mama wameketi hapo na mmoja anachungulia kuangalia kile ambacho huyo aliye hapo hivi kando anaijaza kwenye fomu.

Mashabiki wa timu ya Kenya wamejitokeza uwanjani mwa Talanta Sports Stadium ambapo wanashabikia timu yao ya Harambee Stars wakijuana na ile ya Morocco, wao wameshika bendera la taifa la Kenya na wako na matumaini kwamba watafaulu kuingia katika mchezo huu.

Wachezaji wa timu ya gormahia wanacheza uwanjani na kando apo kuna mashabiki wao ambao wanawashabikia, kunao mmoja hasa ambaye amesimama na kwa mwili wake amelibanika yale maandishi ya gormahia pia kichwa chake amekipaka rangi.

Watu wamechangamka pale wameenda kutafuta huduma za serikali na wamepanga laini ama foleni ama kuketi apo mbele na viti zao huku wengine wakiwa wamesimama wakihudumiwa. Walioketi wanangoja muda wao wa kuhudumiwa.

Ni katika mahakama ya upewe ambapo inaongozwa na bi Martha Koome, na kesi inaendelea kulingana na jinsi ambavyo walivyo keti. Kuna kesi kubwa ambalo linasikizwa hapa na mawakili kadhaa wamo ndani.

Kuna huo mkutano ambao ulipangwa na huduma ya Judiciary ambapo wanaletananisha pamoja watu kuongea kuhusu utendakazi wa Judiciary na changizi ambao wao wanajitahidi kila siku ili kuhudumia Wakenya na pia kuwa na uhusiano mwema na

Tunaona watu ambao wamo njiani ambapo labda wanasherehekea ama wanafanya ile inaitwa kampeni. Huyu jamaa amebeba kibandiko ambacho kimeandikwa Raila Kalonzo mwaka wa elfu mbili na kumi na saba.

Tunaona watu ambao wanatembea njia barabarani wamejaa kwa wingi mno, mbele yao wameshika kibandiko fulani ambayo imeitwa Court Annexed Mediation basi huenda hawa ni wana harakati au wanasheria wanaoandamana.

Wachezaji wa timu ya kenya kina dada wanne wanaotabasamu kweli kweli usoni mwao, mmoja wao amiwa amesimama pale nyuma akiwa ameshikilia mipira miwili na hao wamevalia jezi lililoandikwa majina kenya na bendera la taifa likiwa letu.

Marais wawili, mmoja ni wa nchi ya Kenya, mwingine ni wa mahakama ya upeo nchini Kenya. Rais wa Kenya anaonyesha rais wa mahakama ya upeo saa yake mkononi naye rais wa upeo anatabasamu.

Kina dada wanacheza mpira wa neti boli ambapo hapa mbeleni anangangania mpira na yule mwenzake aliyevalia sare ya rangi nyekundu pia wanashindana. Kando kuna mashabiki ambao wanashabikia wachezaji hawa.

Mfanayakazi wa huduma kenya aliyevaa sare ya rasmi ya kazi ambayo ni ya rangi ya nyeusi anaongelesha wateja ambao wamekuja kutafuta huduma hapo kando tunamuona mwanamke aliyeshika mtoto wake akiwa ameketi.

Timu ya wachezaji ya kina wanadada ambayo wanafadhiliwa na shirika wa mpango wa kuchapa ndimba. Wao wamo uwanjani wako tayari kucheza ila kabla ya kucheza wameamua kuchukua picha moja safi ya timu.

Wakati wa miaka kumi zilizopita, basi kulikuwa na chama kilichoitwa Jubilee. Wao walikuwa wanatumia rangi la nyekundu na nembo yao mara mingi, ilikuwa imebandikwa tuko pamoja.

Kulikuwa na chama nchini Kenya, ambayo ilikuwa inaongozwa na kiongozi aliyestaafu, rais Mwai Kibaki. Chama hicho kilikuwa kinaitwa PNU ama kwa urefu party of national unity na wao walikuwa wanasema kazi iendelee.

Bila shaka hapa ni katika ofisi ya serikali na tunaona watu kadhaa ambao wamepiga foleni, kwenye mikono yao wamebeba, stakabali kadhaa kuashiria kwamba kuna hudumu maalum ambayo angependa kupokea katika hidara hii.

Kiongozi wa taifa la Kenya William Samuel Ruto akisalimia watu ambao wamefuatilia sherehe rasmi za majaji wa Kenya kuashiria kwamba huu ulikuwa katika mkutano kati ya waongozi

Hapa tunaona watu wa kenya ambao, nyusoni mwao wamebandika rangi ya bendera la Kenya, na mbele yao ni mtu mmoja ambaye amechukua simu yake na anaachukua ile picha almaarufu inajulikana kama selfie , pia amevalia nguo ambazo zimebadikwa jina Kenya.

Ni katika huduma center ambapo watu wa hapa wamejitokelezea kwa wingi hili kupata huduma izo, kunao jama ambao wamesimama katika mahali pa kupeana ama kufanya ile kutafta kutambulisho cha kitaifa wengi hapa wamekujia hii.

Palikuwepo na chama moja maarufu ya kisiasa nchini Kenya iliyoitwa Kenya African National Union ama KANU. Rangi yake ilikuwa rangi ya nyekundu na nembo yake ilikuwa jogoo. Basi ni kwamba mtu moja anapewa cheti cha chama hicho.

Katika ofisi ya huduma Kenya, tunaona mfanyikazi mmoja akiwa upande moja na wafanyikazi wengine wakiwa upande mwingine, kana kwamba yule aliye mbeleni anawaelezea hawa kingine au ingine mambo yanayo endelea pale, kwa umbali tunaona askari.

Hapa lazima ni uwanjani ambapo mashambiki wamejitokeza, kushambikia timu yao ama ni umati wa watu wameenda, katika uwanja kuhudhuria sherehe fulani . Aliyesimama tunamuona amevalia jezi ambayo imeandikwa Kenya Airways ambayo ni.

ni katika uga ambapo kuna mchezo unaoendelea. Na tukiangalia vizuri tunaona watu ambao wamevalia sare ile ya uchezaji wa timu ya KDF . Kuonekana kwamba huenda timu ya KDF wanacheza uwanjani.

Kunao chama flani tajika la kiziaza hapa njini Kenya inaitwa ODM, Chama hili ilitengenezwa miaka kadhaa iliopita na iko na wanachamaa wengi sana kiongozi wao anaitwa Raila Amolo Odinga kwa sasa.

Hawa wachezaji wameketi hapa hivo kando na jinsi inavyoonekana ni kwamba wanashabikia timu yao aidha inaweza kuwa kwamba timu yao wenzao wengine wanacheza uwanjani na wao wako hapo hivo kando kuwashabikia ili angalau wapate ushindi.

Katika uongozi wa Kenya, anayeongoza taifa bila shaka ni rais na kabla ya kupewa jukumu la kuongoza taifa anaapishwa kwanza na yeye anakubali kwamba atakuwa anahudumia taifa. Basi huyu ni William Samoei Ruto pale mwaka 2022 akichukua kiapo.

Wachezaji wawili wanacheza uwanjani, mmoja wao ni kana kwamba anasherehekea kufunga bao huku mwenzake ako nyuma akiangalia kwa kustaajabu. Hii lazima ni mpira wa kandanda uwanjani kasarani.

Ni katika uwanja moja maarufu hapa jijini kenya aidha Nyayo ama kasarani ambapo kuna mchezaji ambaye anaruka viunze na hapo mbeleni anateleza kidogo na kuanguka lakini yumo katika mbioni.

Naona watumishi wa umma ambao wanasalimiana mbele, nyuma yao kunao majaji ambao wamevalia sare yao rasmi ya utendakazi. Hii inaashiria kwamba hapa ulikuwa ni katika ghafla ya kiserikali na ni ya nchi ya Uganda.

Shabiki moja anayependa sana mchezo na anayependa sana taifa la Kenya ameishikilia bendera la taifa letu huku akishabikia. Waweza kuwa kwamba wako uwanjani na timu ya Kenya inacheza michezo ya kimataifa, bila shaka watashinda.

Wachezaji wawili wa timu kwenye ligi ya Kenya ambayo inaitwa FKF wanacheza, halafu kuna huyu mmoja ambaye ako hapo mbele anapiga boli ili kuenda juu kweli kweli, huyu ni mchezaji hodari maanake.

Wachezaji wa kandanda wacheza uwanjani ambapo kuna mashabiki wameketi pale nyuma wakitasama mpira huu. Walio kwenye kiwanja ni wa timu ya KDF na wale wengine waliovalia jezi la rangi ya manjano kinacho rangi la nyekundu.

Mrembo ameweza kuokezea ili kushabikia tiu ya Bandari Fc.Tunaona yeye amevalia jezi ya Bandari FC,kisha pia amebeba bandana iliyoondikwa Bandari FC.Bil shaka huyu ni habiki sugu kabisa wa mchezo wa kandanda.

Wafanyikazi wa serikali anayetambulika na hapa haswa ni aliyekuwa rais hapa Uhuru Kenyatta ,hii inaonekana kwamba anahudhuria sherehe fulani manake amebandikwa kitu fulani hapa hivi mbele ya koti lake na anasalimiwa na mtu kwa furaha.

Mtu fulani alisema kwamba kama mtu amechoka kuishi Kenya basi atoke Kenya enda kwingine labda huyu jamaa alichukua msemo huo ndiposa ameenda kwa ofisi za Immigration officices ili kutafuta cheti chake cha kusafiri kutoka nji Kenya.

Bi Hellen Raffaella Namisi yeye alikuwa jaji mkuu wa mahakama ya juu hapa nchini Kenya. Jaji huyu aliweza kufanya kazi yake vizuri sana kila mara pale Milimani Law Courts.

Mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili mwezi wa Agosti, anayeongoza Kenya saa hizi rais William Ruto ndipo aliweza kuapishwa, wakati huo akiapishwa mkewe Rachael alikuwa ameshikilia yeye katiba ya Kenya naye Ruto ameinua Bibilia.

Hii ni mandhari ambapo kuna mfanyikazi wa serikali anaelezea mambo fulani maanake mbele yake kuna spika na pia hapo juu, wa kushoto juu, kunao nembo ya runinga moja ya citizen na hapa mbele imeandikwa judiciary .

Timu ya Kenya iko tayari kucheza uwanjani na kabla ya mchezo kuanza wimbo wa taifa unaimbwa ndipo wao wamesimama imara kwa wakati huu kabla ya kuanza mchuano wao na bila shaka wataibuka washindi.

Kulikuwa na chama ya kisiasa nchini Kenya iliyoongozwa na rais aliye staafu. Chama hicho kinaitwa 'Jubilee' wao walikuwa wanatumia rangi ya nyekundu.